Mwanamke aliyevaa barakoa anapimwa joto la mwili na mtu mwingine aliyevaa barakoa na fulana ya rangi ya samawati akiwa nje. Watu wengine wanaonekana nyuma wakisubiria.

Mhudumu wa afya aliyevaa barakoa anampatia chanjo mtu aliyeketi kwenye sehemu ya juu ya mkono huku watu kadhaa waliovaa barakoa wakingoja au wakitazama kwa nyuma.

Mtu aliyevaa mavazi ya kujikinga ya kitabibu anamtibu mgonjwa. Mgonjwa amelazwa kwenye kitanda cha hospitali kilichunganishwa na vifaa vya kitabibu.

Wahudumu watano wa afya waliovaa mavazi ya hospitali, barakoa na kofia wamesimama kando ya kitanda cha hospitali katika chumba cha kitabibu, wakionekana kuwa kwenye majadiliano au kikao kifupi, mmoja wao anashikilia daftari.

Mhudumu wa afya aliyevaa koti jeupe na barakoa anampatia chanjo ya mtu aliye keti kwenye sehemu ya juu ya mkono. Huku watu kadhaa waliovaa barakoa wakingoja au wakitazama kwa nyuma ndani ya hema.

Kundi la watu, baadhi wakiwa wamevaa vesti nyekundu za usalama, wanatembea ndani ya maji ya mafuriko yanayowafikia kiunoni. Mtu mmoja amebeba beseni la buluu kichwani, huku wengine wakisaidiana kupita katika maji yenye matope wakiwa wamezungukwa na miti pande zote.

Maonyesho ya kupendeza ya mboga mboga mbichi za aina mbalimbali zikiwemo karoti, nyanya, vitunguu, viazi, jegere, biringanya na kabichi yamepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye vikapu na kreti katika soko la wazi.

Mchukuu wa mbizi aliyevaa suti ya kuongelea ana ongelea kati wa samaki mbalimbali na miamba ya matumbawe ndani ya aquarium kubwa yenye maji safi akiwa ameshikilia bomba la manjano huku mwanga uki chuja kutoka juu ya uso wa maji.

Mizani ya kidijitali ya watoto imewekwa juu ya meza ya mbao yenye rangi ya giza karibu na dirisha huku cheti cha kutambua idara ya lishe kikiwa kimeonyeshwa ukutani nyuma yake.

Picha ya karibu ya chupa, ya chanjo ya BCG , yenye kofia ya kijivu, na lebo ya samawati, iliowekwa juu ya taulo ya samawati. Chupa nyingine, ya dawa inaonekana kwa ukungu kwenye nyuma.

Mfanyikazi wa afya aliyevaa fulana ya zambarau iliyokolea anampa mtoto mdogo dawa ya kunywa huku mtoto akiwa amesimama karibu na ukuta wenye umbile, mtoto ana mwangalia kwa juu akiwa amefunguwa mdomo.

Mhudumu wa afya anampatia mtoto mdogo chanjo kwenye sehemu ya juu ya mkono. Mtoto amevaa shati la mikono mifupi lenye mistari na anaangalia pembeni wakati sindano inachomwa.

Mtu anashika kipande cha sabuni chini ya maji yanayomiminika kutoka kwenye bomba. Mikono yake ikiwa juu ya ndoo, akiandaa kunawa mikono kwa uangalifu na usafi.

Mtu mwenye mikono iliyojaa povu anayenawa chini ya maji yanayotiririka kutoka kwenye bomba jeupe, huku maji yakimwagika ndani ya ndoo yenye ukingo wa samawati iliyo chini.

Hiki ni kifaa cha mazoezi cha kukanyaga miguu. Kifaa hiki kilichopakwa rangi nyeusi kina sehemu kuu mbili, pahali pa kujilazia na mfumo wa uzito unaoweza kubadilika. Kifaa hiki husaidia kukuza na kushindikiza misuli kuu ya miguu pamoja na paja.